Huyu ni mwalimu ambaye amevalia miwani anayeonekana akiwa darasani, akihudhuria mkutano wa mtandaoni pamoja na wanafunzi wake. Kuna ubao mweusi nyuma yake ambao umetundikwa na karatasi nyeupe.

Hawa ni wasichana kadhaa ambao wameketi darasani na wanatumia tableti kujifunza. Wamevalia hijabu zenye rangi mbalimbali na meza walizokalia zimetengenezwa kwa mbao. Hii inaonyesha juhudi za kuunganisha teknolojia na elimu kwa wasichana.

Huyu ni mwanaume aliye ofisini akifanya mkutano wa mtandaoni. Amevalia shati ya buluu na ameketi mbele ya kompyuta kubwa. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha za watu wengine kadhaa ambao wanaonekana kuwa wanashiriki katika mkutano huo.

Huu ni mfumo mpya wa kidijitali ambao unasaidia watu kuweza kusoma na kufuatilia masomo yao mtandaoni wakitumia tarakilishi. Hapa kuna mtu anayeonekana akibonyeza kibodi yake ishara ya kwamba anasoma.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi kutumia tarakilishi darasani. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati yao wakiwa na vifaa vyao vya kilektroniki. Mandhari yanaonyesha bango linalohimiza mageuzi la elimu nchini Zimbabwe. Huu ni mfumo wa kufunza kwa kutumia teknolojia.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi chini na anaonekana kuwa na furaha zaidi. Huyu mwanamke anatumia kompyuta yake ya mkono .Na mkononi pia ako na kalamu ambapo anaonyesha ya kwamba anaandika maelezo anayopata kutokana na mkutano anayohudhuria hapo kutumia kompyuta ya mkono.

Hili ni bango linaloonyesha mfumo mpya wa kusoma wa kidijitali ukitumia tarakilishi ama simu yako ya mkono bora tu ukona intaneti. Hapa kuna michoro miwili ya watu wanaoashiria wanasoma wakitumia tarakilishi chini mmoja ameketi chini na mwingine ameketi chini kwa sakafu akitumia tarakilishi lake.

Huyu ni msichana mdogo anayetazama skrini ya tarakilishi ambayo inamonyesha mtu mwengine. Imewekwa juu ya kitambaa chekundu chenye muundo mweupe. Hapo mbele ,kuna fanicha ya rangi nyeusi na ukuta mweupe. Anaonekana akishiriki katika somo la mtandaoni au yuko kwa mazungumzo ya video.

Huu ni mfumo wa kidijitali ambao unajulikana kama e-learning kwa lugha ya kimombo. Mfumo huu unasaidia wanafunzi wengi kuweza kufuatilia masomo yao mtandaoni ama pia kuanzia kosi mpya wanazotaka kufuatilia mtandaoni kwa kutumia tarakilishi ama simu zao za mkono.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mtu kama ameshikilia simu yake ya mkono mkononi. Hii inaonyesha mfumo mpya wa dijitali ambayo mtu anaweza kutumia simu yake ya mkono kufanya kama vile masomo mtandaoni, kutuma baruapepe, kuskiliza ngoma kwa mtandao na kadhalika.

Huyu ni mwanaume ambaye ameketi mbele ya tarakilishi yake. Amevaa vitoa sauti vya rangi nyeupe na anatumia mikono yake, ishara ya kwamba yuko katika mkutano wa mtandaoni ama ako kwa simu ya video.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi na anahudhuria mkutano kwa mfumo wa dijitali, akitumia tarakilishi yake. Mwanamke huyu anaweza kuwa ni mwalimu ambaye yuko kwenye mkutano na wanafunzi wenzake, au pia akawa mfanyakazi ambaye yuko kwenye mkutano pamoja na wafanyakazi wenzake.

Huyu ni msichana mdogo ambaye ameketi mbele ya tarakilishi labda akishiriki katika kipindi cha kujifunza mtandaoni au ni simu ya video. Amevalia vipokea sauti vya masikio vya rangi ya waridi na anaonekana akizungumza na mtu upande mwingine wa skrini. Mikono yake imeelekezwa kwenye kamera kana kwamba anatoa maelezo ama anasalimiana.

Hili ni bango ambalo linaonyesha matangazo ya kujifunza mtandaooni. Linaonyesha mwanafunzi akiwa anafanya kazi kwa kompyuta yake huku mwalimu akionekana kwenye skrini. Hii ni njia maarufu ya kujifunza kwa sasa ambapo watu wanaweza kupata elimu popote walipo na kwa wakati wao.

Hili ni jukwaa la kujifunza mtandanoni lenye watu, vifaa vya kiufundi na michoro. Mwanaume mmoja anaeleza mchoro wa kiufundi kwenye skrini ya kompyuta, huku mwanaume na mwanamke wamesimama pembeni. Gia na balbu zinaashiria zana ya kiufundi na mawazo, Rula na dira zinawakilisha zana muhimu katika uhandisi na usanifu.

Huu ni mfumo wa kidijitali ambao unahusisha mtu kuweza kusoma na kufanya kazi yake ya masomo ya tharura kwa kutumia tarakilishi. Hapa kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana akibonyeza kibodi yake.

Hawa ni watu wawili ambao wameketi kwenye meza wakifanya kazi kwenye tarakilishi. Mmoja amevalia fulana nyeupe akiashiria mwenzake kwa kutumia kalamu na huyo mwengine amevalia fulana ya kijivu akiwa ananakili kwa daftari lake.

Hii ni tarakilishi ambayo inaashiria mfumo wa kidijitali wa kusoma na kwenye skrini yake Kuna picha ya kabati ambayo imejaa vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Hiki ni chumba cha kulala na kiko na meza, kiti na kitanda ambacho kiko na sehemu mbil, sehemu ya juu na chini na sehemu zote ziko na godoro. Sakafu yake ni rangi ya kahawia na ukuta ni rangi nyeupe.

Hapa ni darasani ambapo kuna mwalimu pamoja na mwanafunzi wake. Anaonekana ikiashiria kwa kidole wanafunzi watatu waliokaa hapo nyuma. Hapa mbele kuna wengine watatu na mmoja anaonekana akitabasamu kwa furaha.

Hiki ni chumba ambacho kimeundwa kama bweni ndogo na kinatumika na wanafunzi kuja kulala na kupumzika wakati wamemaliza masomo yao ya siku. Hapa kuna vitanda viwili ambavyo viko na sehemu ya juu na chini, na sehemu zote zimewekwa godoro moja moja.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Cha chini kimetandikwa na shuka jeupe lenye blanketi ya manjano iliyochorwa maua ya pink . Juu yake, kuna blanketi mbili zilizokunjwa.

Huu ni ukumbi wa shule ambapo tunaona kuna mwalimu na wanafunzi. Mwalimu amesimama akiwaeleza wanafunzi wake walioketi kwa laini wa pande zote za ukumbi, jinsi watakamilisha shuguli yao za leo. Kwa umbali tunaweza tukaona godoro kubwa la nyekundu na samawati.

Hapa kuna wachezaji wawili na mashabiki kwa umbali. Mchezaji mmoja ambaye ndiye mshambulizi amevalia sare ya kijani kibichi na mchezaji mwingine ambaye ndiye mlinzi amevalia sare ya juu ya chungwa na ya chini nyeusi. Hao wachezaji wawili wanacheza mchezo unaojulikana kama mpira wa magongo na wanachezea kwa uwanja ulio na vumbi.

Hiki ni chumba cha masomo cha wale wanaohusika na mambo ya hospitalini. Kuna mwalimu na wanafunzi na wote wamevalia koti nyeupe na mdomoni wamefunga barakoa. Kitandani kuna mfano wa mtu ambaye amelazwa na mwalimu anaeleza wanafunzi jinsi wanapaswa kumhudumia iwapo kuna mtu ambaye atakua tatizo kama hilo ameletwa hospitalini.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kiko na vitanda viwili aina ya double decker .Viko na godoro sehemu ya juu na chini ukuta ni mweupe na mbele yake kuna kabati kubwa iliyo na rafu na draw nyingi.

Hiki ni chumba cha kulala na kinapatikana kwa hoteli. Kikona pazia nyeupe zinazopitisha mwangaza ndani, kitanda ambacho kimetandikwa na matandiko meupe. Ukutani kuna vitambaa ambavyo vimeanikwa na kina sakafu iliyo na vigae maridadi.

Hili ni darasa ambalo wanafunzi wadogo huletwa kusomea. Darasa hili limewekwa viti vidogo vya wanafunzi pamoja na meza zao na pia ukiangalia ukutani kuna chati ambazo walimu hutumia kuwapea maelezo zaidi.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi hukuja kusoma na kufanyia mitihani yao, Darasa hili lina madirisha mawili, ukuta mweupe na ndani yake pia kuna viti na makabati ya samawati.

Hiki ni chumba cha kulala na kimepangwa taratibu. Mezani kuna maua yaliyopakiwa kwa chupa yake. Kando kando kwa kitanda kuna taa mbili ambazo zinawaka. Ukutani kuna picha tatu ambazo zinaegemea. Kitanda chenyewe kimepangwa kwa malazi meupe na mekundu. Kwa umbali kuna choo nyeupe na ni ya kukalia.

Huyu ni mtoto ambaye ako shuleni pamoja na watoto wenzake ambapo anaonekana kuwa na furaha huku akiwa ameshikilia karatasi mkononi.

Hawa ni watu watatu walio ndani ya chumba na wamekusanyika katika meza wakionekana kuwa wanajadiliana au kushirikiana. Wawili kati yao wanatumia tarakilishi huku mmoja akisimama na kuangalia. Mwanamke ameketi na kompyuta yake. Wakati huo mwanaume mwingine ameketi akitumia kifaa chake kufanyia kazi.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wake. Mwalimu anamfunza mwanafunzi akiwa ameshikilia kalamu na pia akitumia ishara ya mikono. Mwanafunzi wake anakaa kuwa ako na ulemavu wa kutembea. Wanafunzi kama hawa hupelekwa kwa chuo maalum ambapo wanashugulikiwa kulingana na mahitaji yao.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wanaohusika katika mchezo wa kupanga vifaa vya kuchezea ambavyo hutumika kwa wale watoto wanaohitaji masoma maalum kulingana na hali yao. Unatumika kupanga vifaa hivyo vilivyo na rangi na umbo tofauti ili kubainisha uratibu wa macho na jinsi mwanafunzi anaweza kutatua matatizo.

Hawa ni watu wawili ambao wamesimama karibu na mashine ya 3D.Mwanaume ameshika vitu vilivyochapishwa kwa rangi tofauti naye mwanamke pia anaonyesha bidhaaa zilizotengenezwa. Teknolojia hii huenda inatumika kutengeneza vifaa vya kusaidia wanafunzi wenye ulemavu.

Huyu ni msichana mdogo aliyevalia shati ya kijani na amevalia vipokea sauti vyeusi na anaonekana kuwa anatafakari akiwa ameshikilia kidevu chake kwa mkono.

Huyu ni msichana mdogo ambaye amevaa vifaa vya masikioni na anasikiliza kwa makini mwalimu wake ambaye yuko karibu naye na anaongea kwa utulivu. Vipaza sauti vimepangwa mbele yao labda hii ni kwa ajili ya kurekodi. Haya ni mazingira ya darasa ambapo kuna ubao wa kijani nyuma yao.

Hii ni shule ya wanafunzi wanaoitaji masomo maalum ,na hapa kuna mwalimu na mwanafunzi ambao wanafanya mazugumzo kwa kutumia lugha ya ishara darasani. Ni msichana mdogo aliyeketi kwenye meza akiwa na kitabu mbele yake na anawasiliana na mwalimu wake kwa kutumia ishara za mikono.

Hawa ni wanafunzi wawili. Mmoja mwanamke na mwingine mwanaume. Wakiwa darasani wanaonekana wakisoma kitabu cha maandishi cha breli, ambacho hutumiwa na watu wasioona. Wakike anatumia mikono yote miwili kusoma huku wakiume akitumia mkono mmoja.

Hawa ni watu wawili, mwanamume na mwanamke ambao wameketi sebuleni katika meza nyeupe na wanaonekana wakizungumza kwa lugha ya ishara wakitumia mikono.

Huyu ni mwalimu anayeelezea mwanfunzi kuhusu kadi aliyoshika mkononi. Kwa meza kuna kadi zingine nne ambazo zimechorwa michoro tofauti. Mwanafunzi amevalia nguo nyeusi na mwalimu amevalia nguo nyeupe juu na chini nyeusi.